Mganda wa ndizi mbivu umeshikiliwa kwa mkono. Umeharibika kidogo na ni sehemu ya ndizi zilizokolea baada ya kupikwa, ambazo hutumika katika vyakula vya kiafrika.

Mandhari ya pwani au eneo la ufukwe, ambapo kuna mchanga mweupe na mimea ya kijani kibichi ikikua nyuma. Kwenye upande wa kulia kuna kuta zilizojengwa kwa nyenzo za asili.

Sahani ya chakula cha pilau ikiwa na mchanganyiko wa mchele , nyama na viungo. Sahani hiyo inakipande cha ndizi na kachumbari ambayo ni mchanganyiko wa tomato na kitungu.

Muuzaji wa chakula katika eneo la soko au mtaa anauza vitafuno vya aina mbalimbali. Vinaonekana kuzungukwa na wafanyikazi na wateja. Kuna vitunguu vikavu vilivyokaangwa, mahindi yaliyopikwa na keki za maziwa au viazi.

Maziwa yaliyovimba yanatengenezwa. Inaonekana kuwa ni hatua ya kutengeneza siagi. Maziwa haya yamejaa juu ya moto na vidonge vya siagi vimejitokeza juu ya uso.

Ufukwe ya bahari, ambapo majani ya mimea ya pwani, yanakuwa kwenye mchanga. Hii ni ya asili, kwenye maeneo hayo na husaidia kudumisha ustawi wa mazingira ya ufukwe kwa kuzuia mmomonyoko wa ardhi na kuimarisha udongo.

Unga mweupe uliopigwa kwa makini na kuwekwa kwenye kitambaa cha moshi, kinaonekana kuwa na lengo la kuchuja au kuondoa uchafu ili kupata unga safi.

Viazi vikavu vya kukaangwa vimepangwa kwa umaridadi. Vimekatwa kwa vipande finyu na vinaonekana kuwa na rangi ya dhahabu ishara ya kuwa vimekaa vizuri kwenye mafuta na kuwa na ladha nzuri.

Mandari ya kijijini, ambacho kuna uwanja mkubwa wenye majani ya kijani kibichi. Katika upande wa nyuma, kuna miti mikubwa na baadhi ya majengo ikiwa ni sehemu ya mazingira ya kijijini.

Mzee mwenye tabasamu, aliyevalia kofia ya kiislamu na miwani ya jua, amesimama mbele ya soko lenye bidhaa mbali mbali. Kuna masahani ya viungo kama vile mchuzi na vinginevyo, vikiwa vimepangwa kwenye vikapu na mabaki ya bidhaa za chakula.

Sahani kubwa ya samaki wa baharini hasa kamba. Iko na vipande vya limau kwa ajili ya ladha. Samaki hawa wameandaliwa vizuri, kuna viungo vya kijani kama saladi zilizokaribu na kando ya sahani.

Mandhari ya kando ya bahari, kuna miti ya mikuyu na majani mengi yanayozunguka. Bahari inaonekana kwa mbali na upepo unaweza kuwa unavuma kwa sababu ya miti inavyoinama.

Mjasiliamali anafanya kazi ya kuchoma nyama pengine ni nyama ya mbuzi au ya ng'ombe kwenye jiko la mtaa. Nyama imepangwa vizuri na inachemka kwa moto na mwangaza wa taa unaangaza kutoka upande mmoja ikiashiria kuwa ni usiku.

Soko la samaki katika eneo la pwani, wanawake wawili wako mstari wa mbele wakichagua samaki, ishara ya kununua na pia kuna wanaume nyuma wanaashiria shughuli ya kuuza.

Mishikaki ya nyama inachomwa kwenye makaa ya moto. Imetengenezwa kwa vipande vya nyama vilivyoshikiliwa na vijiti vya chuma na imewekwa juu ya joto tayari kuiva.

Sahani ya chakula kilichoandaliwa vizuri, kuna samaki mzima wa kukaangwa mwenye rangi ya kahawia, viazi na kachumbari wenye mchanganyiko wa kabichi na karoti.

Watu, wanachakata mazao ya kilimo. Labda mbegu za maharagwe au nafaka nyingine. Katika eneo la wazi. Wanatumia mikono na vyombo vyao kutenganisha mazao, kutoka kwenye maganda.

Mlo unapikwa kwenye grili kuna nyama ya kuchomwa iliyopangwa kwenye vineti ikionyesha kuwa inapikwa vizuri upande wa kushoto kuna chapati kubwa inayochomwa kwenye grili kuna kikombe kidogo chenye supu.

Sahani ya vitafuno vya aina mbalimbali ambavyo vimeandaliwa kwa ustadi na kupangwa vizuri. Vitafunio hivi ni maarufu katika eneo la afrika mashariki na ni sehemu ya utamaduni wa mtaani. Kuna keki za viazi, za maharagwe na vitumbuo vikavu vilivyo kaangwa.

Tumbiri yuko juu ya mti mkubwa. Mti huu unashina lenye rangi ya kahawia na matawi yenye majani ya kijani kibichi. Anaonekana akiwa amekalia tawi moja la mti akitazama mbele.

Twiga wawili wamenyoosha shingo za kupitia uzi wa chuma na wavu wanakula chakula ambacho kiko eneo la nje yao. Kuna tumbili angalau wawili wanaotembea juu ya uzio huohuo.

Ng'ombe wako kwenye shamba wanakula nyasi zilizowekwa kwenye gogo la magurudumu lililo chini. Hii ni mbinu ya kawaida ya kulisha kwenye mashamba ya kilimo.

Tumbili amekaa kwenye ardhi ana muonekano wa kuvutia na anakaa kimtindo akitazama mbele. Ana mwili wa rangi ya kijivu na uso wake ni mweusi.

Viombo vya bidhaa mbalimbali za viungo zilizowekwa kwenye mabakuli, kila bakuli lina viungo vya rangi tofauti kama manjano, rangi za samaki na vingine vinavyohusiana na chakula au tiba.

Wanawake wawili wakiwa kwenye mazingira ya kazi wanafanya ya uzalishaji wa chakula wanavaa mavazi ikiwa ni pamoja ya vichape na barakoa kwa ajili ya usafi.

Zizi la mifugo ambapo kuna ng'ombe anakunywa kutoka kwenye rangi ya maji ya lami. Zizi hili limejengwa kwa mizinga ya mbao na paa lake limejengwa kwa nyasi.

Kuku na nyama wako kwenye grili wakichomwa kwa moto, samahani na nyama zipo kwenye vijiti vikubwa vya kuchomwa zikionyeshwa kuwa zachomwa vizuri, katika mandhari ya nyuma kuna wachomaji wawili wamevaa mavazi ya kazi.

Soko la usiku. Eneo la chakula cha mtaani linalouza vyakula vya baharini vilivyochomwa na kupikwa kwa njia mbalimbali . Kuna kamba, pweza, mishikaki, viazi vya kukaangwa na samaki wa kuchoma.

Sahani imejaa maandazi ya sukari yana umbo la pembe tatu na yamejaa sukari, juu yake ikionyesha kuwa yalikuwa yamejaa tamu. Rangi yao ni dhahabu.

Duka la chakula cha mtaani kinachouza vitafunio mbalimbali. Kuna nyama za kuchoma kwenye mshikaki, sambusa na viazi vya kukaanga vilivyowekwa kwenye tray .

Chakula kinachojumuisha samaki waliotayarishwa vizuri na wali mweupe upande wa pili. Samaki huyu anaonekana kuwa na mchanganyiko wa viungo labda na ndimu au matunda ya kitropiki kwa ladha nzuri.

Chakula cha mlo kamili kilicho na wali wa pilau na nyama umeandaliwa kwa kupendeza na umejazia kwenye sahani. Kuna mchanganyiko wa viungo kama vile kachumbari ambayo ni nyanya na vitunguu, pamoja na tunda la ndizi.

Mti wa ndizi una majani yake ya kijani kibichi yanaonekana vizuri, majani haya yamejaa kwenye shina, inaonesha baadhi ya matawi yaliyojaa. Mandhari ni ya asili na mti wa ndizi umestawi.

Samosa, chakula maalum kinachotokana na giligili ya unga, iliyojazwa na mchanganyiko wa nyama, mboga au pojo. Zimejaa vizuri na zimeoka kwa rangi ya dhahabu ya kupendeza.

Mihogo imeekwa kwenye grili ikichomwa imekatwa vipande na kuna mstari wa uchomaji unaoonekana juu yake. Mihogo hii ni ya rangi nyeupe.

Mandhari ya eneo la wazi linalozungukwa na miti mikubwa na mimea. Kuna mtu mmoja aliyevaa mavazi ya buluu. Anatembea kwenye njia inayopita katikati ya eneo hili. Sehemu hii inaonekana kuwa ya asili na inaweza kuwa ni ya bustani au eneo la kijijini.

Sahani ya chakula ilio na samaki mzima aliyekaangwa ameandaliwa kwa kuongezewa viungo kama vile vitunguu na mboga za majani. Kando yake kuna ugali.

Sahani ya chakula kilichoandaliwa kwa ufanisi kinapendeza kikiwa pamoja na mchuzi wa kunde kwenye bakuli na mahamri matatu yakiwa upande wa chini.

Sehemu ya soko la viungo na pilipili. Kuna vikapu vingi vya viungo vya rangi tofauti kama vile pilipili na vinginevyo vya rangi ya manjano, nyekundu na za shaba.

Mwanamke mwenye tabasamu kubwa sana ameketi, huku akichonga ndizi mbichi. Nyuma yake kuna migomba mingi iliyopandwa kwa ustaarabu sana.

Mti mkubwa ulio kwenye uwanja wazi na una shina kubwa lenye ngozi ngumu, umezungukwa na majani ya kijani kibichi na kuna kibao kidogo kando yake kuonyesha taarifa au maelezo kuhusu mti huo.

Vyakula mbalimbali, vikiwemo chapati, mchuzi na biriani, vimeshikiliwa katika eneo la wazi karibu na maji, pengine ni mkahawa ulioko kando ya bahari au ziwa.

Chakula cha mitindo ya kitochi. Kuna mishkaki ya nyama iliyopikwa kwa ufanisi na pia vipande vya viazi vilivyokaangwa, vimewekelewa kwenye sahani ya buluu na madoa meupe.

Soko la kibiashara ambapo wanawake wakiwa wanauza bidhaa mbalimbal. Wengi wao wameketi kwenye mifuko au vyombo vya plastiki.

Duka la kuuza samaki ambapo wanaonyeshwa kwa wingi kwenye meza. Mtu mmoja anashikilia samaki mmoja akionyesha kwa, kwa muuzaji. Huku mwingine akiwa amekalia meza akitazama.

Maua ya rangi ya manjano yamejaa kwenye mti huku mandhari ya bahari ikionekana nyuma, huu mti una marufu katika maeneo ya pwani na unajulikana kwa maua yake mazuri na ya kuvutia.

Ng'ombe wako kwenye zizi la kisasa, wamejipanga vizuri na kuna watatu waliosimama. Wawili wako kando ya shimo la kunywa maji.

Sahani ya chakula, iliyopangwa vizuri kwenye meza. Kuna chakula cha aina mbalimbali ikiwa ni pamoja na sambusa, viazi vya kukaanga na sahani yeneye wali iliyo na nyongeza kama vile nyama.

Chakula kimewekwa kwenye bakuli lekundu la plastiki. Kuna wali na kuku na maharagwe. Kando pia kuna mboga.

Mfugaji ameshikilia fimbo na anasimama kando ya ng'ombe waliofungwa kwenye uzio. Hii inaonyesha shughuli za ufugaji wa ng'ombe.

Njia inayozungukwa na majani na miti, kwenye upande wa kushoto kuna uzio mweupe unaozunguka eneo hili, mandhari inaonekana kuwa ya kijani kibichi na kuna miti ya majani mengi yanayotawala.

Mandhari ya fukwe ya bahari. Sehemu ya mbele ni ufukwe wa mchanga mweupe na kuna mtu anayetembea. Matumbu ya mbao yako pembezoni mwa maji ikionyesha kuwa dalili ya shughuli za kijamii za uvuvi.

Stand ya chakula cha mitaani ambapo mwanaume aliyeketi anauza vyakula vya grill . Kuna mshikaki ya nyama, viazi vya kukaanga na vyakula vingine vilivyopangwa vizuri.

Wauzaji na wanunuzi wa samaki sokoni. Linaonekana kuwa kwenye eneo la Pwani ambapo biashara ni muhimu. Watu wamevaa mavazi ya kitamaduni ya kiafrika wanazungumza na kufanya biashara.

Sahani ya viazi karai vilivyopikwa kwa rangi ya manjano, vilivyokaa vizuri. Vilevile kuna mchuzi wa rangi ya kahawia, umewekwa katikati ya sahani na umeandaliwa na majani ya korianda kwa mapambo.

Soko la barabarani ambapo wauzaji wanatoa vyakula vya haraka ambavyo ni mishkaki, nyama iliyochomwa kwenye vijiti, mahindi ya kuchoma na vinywaji vya plastiki ambayo ni ya kikawaida sana kwenye maeneo ya mijini.

Shina za ndizi zikiwa bado katika hali ya kijani kibichi, zimepangwa kwa umbo la nusu mviringo, zikionyesha kuwa zimekomaa kidogo.

Mtu anafanya kazi kwenye duka la chakula anachoma nyama kwenye mashine ya shawarma ambapo inazunguka kwenye grili kubwa. Anashika chombo cha kukata nyama huku akitayarisha chakula.

Mandhari ya eneo la wazi lenye majani machache na kuna miti mingi upande wa kulia na kushoto. Ardhi inaonekana kuwa kavu na hakuna majani mengi.

Sahani ya chakula yenye wali na maharagwe ya nazi yaliyojaa kwenye sehemu kubwa ya sahani na juu yake kuna mchanganyiko wa vipande vya mtindi na majani ya coriander .

Mwanamke amesimama kwenye shamba la migomba iliopandwa kwa mpangilio mzuri kwenye udongo ambao una rotuba. Amevaa sketi ya rangi ya kahawia na shati jeusi.

Vyombo vya chuma vya kuhifadhi maziwa, watu wawili walio nyuma wanafanya kazi mmoja wao amevaa koti na kofia nyeupe. Pia kuna m𝑖zani ya kujaza maziwa inayoonyesha uzito.

Sokoni ambapo watu wanauza samaki. Kijana mmoja amebeba samaki mkubwa kwenye mikono yake. Ameziekelea kwenye meza ya uzio.

Ndizi nyingi zimepangwa kwa sakafu ya chumba. Zimejaa na zimewekwa kwa mpangilio mzuri. Kando kuna kisanduku kilichojazwa zengine zikionyesha kuwa ni sehemu za uhifadhi.

Soko la usiku ambapo kuna aina mbali mbali za vyakula za barabarani vinavyouzwa. Kuna nyama ya kukaangwa kwenye vijiti iitwayo mishikaki. Vipande vya mahindi ya kupika au matunda na chapati zinazouzwa.

Shamba la ndizi, ambapo miongoni mwa mimea ya ndizi inaonekana kuwa na matunda yanayokuwa kwenye majani makubwa. Migomba imepandwa kwa usawa katika mistari na shamba liko katika hali nzuri.

Kikapu kimejazwa unga. Kimewekwa juu ya uso wa ardhi. Kinatumika mara nyingi katika maeneo ya vijijini haswa kwa ajili ya kuhifadhi au kusaga nafaka kama vile mahindi.

Chakula cha biriani ambacho ni maarufu katika maeneo ya Afrika mashariki hasa Kenya na Tanzania na maeneo ya pwani. Ina mchanganyiko wa rangi na ladha na viungo mbalimbali.

Shina la mti mkubwa na mizizi yake inaonekana wazi una majani ya kijani kibichi yanayozungika na sehemu ya juu ina mchakato ya umbo la kipekee mizizi inayozunguka chini ya shina la inaonekana kutoa picha ya nguvu ya asili ya mti.

Sahani, yenye vitafunio mbalimbali. Kuna bajia nyingi, kachumbari ya ovakado na kisosi cha kuchovya.

Mandhari ya pwani yenye miti ya michungwa na mitende ya miti ya koko. Kuna mchanga mweupe na miti ya kijani kibichi amabaye inajulikana kwa kuleta kivuli na mandhari mazuri kwa watalii.

Mti mkubwa sana, huenda ni mti wa mninga, au aina nyingine ya asili ya kiafrika. Umeandikwa maandishi kadhaa kwenye shina lake. Uko katika eneo ambalo linaonekana kuwa la kijiji, au mtaa wa watu, na kuna vibanda upande wa kulia.

Mti mkubwa wa kijani kibichi unaokua katika maeneo ya pwani, umevumilia mazingira ya mchanganyiko ya maji ya chumvi na maji ya mto na mara nyingi hukua katika fukwe na maeneo ya baharini.

Mtego wa samaki uko kwenye pwani, umewekwa kwenye mchanga na kuna majani ya kijani kibichi yanayotapakaa kando yake inaonyesha kuwa mtego unatumika kuvuka samaki au viumbe vya baharini.

Samaki wawili waliopikwa vizuri, wamejaa mchuzi wa rangi ya manjano. Umewekwa kwa wingi juu ya samaki hao, na umeambatanishwa na majani ya korianda kwa mapambo, kando na pilipili.

Mtu anauza mahindi ya kuchoma amesimama mbele ya grili yenye mahindi yaliyopangwa vizuri. Ana mavazi ya buluu na kofia ya rangi nyepesi.

Samaki walio andaliwa kwa njia ya kipekee. Mmoja akiwa amewekwa mchuzi wa manjano, labda mchuzi wa karoti. Amewekwa vizuri kwenye sahani, na pembeni kuna vipande vya limau na majani ya vitungu, pamoja na viungo vingine ili kuongeza ladha.

Sahani mbili, zenye chakula. Kuna wali uliopakwa rangi, mchuzi, mboga za kachumbari ambazo ni mchanganyiko wa kitunguu na nyanya.

Mhudumu wa kike aliyebeba trey zenye madafu manne, ambazo zimefunguliwa juu na kuwekwa mirija ya kunyonya maji yaliyo kwenye madafu.

Mandhari haya ya barabarani. Kuna watu waliosimama, magari yaliyosimama na mengine yanaendeshwa. Kando, kuna watu wanouza madafu na kripsi kwenye mwavuli ulioandikwa Haojin.

Huyu ni mwanaume aliyevalia shati ya rangi ya manjano. Anakamua miwa ili kupata juisi kutumia mashine ya kukamua miwa iitwae Kichimbaji.

Sahani yenye vitafuno vinne vya mahamri vimeekelewa juu ya kitamba chenye rangi nyekundu na mistari ya rangi tofauti. Mahamri haya yana umbo la pembe tatu na yamepikwa vizuri kwa kukaangwa hadi kuwa rangi ya kahawia dhahabu.

Ng'ombe wa maziwa, walioko ndani ya banda la kisasa, wakila majani yaliyowekwa mbele yao, wamefungwa kutumia vifaa maalum vya chuma, vinavyowawezesha kula.

Mwanaume aliyevalia shati jeupe anachoma nyama za mishkaki ambazo huwa zimekatwa vipisi vidogovidogo na kuwekwa ndani ya vijiti.

Mwanaume aliyetulia na tabasamu usoni anachoma vyakula vya kienyeji kwenye jiko la wazi. Vyakula hivi ni mahindi mabichi, viazi vitamu na mihogo.

Ufukwe wa bahari wenye uzio wa miti ya kienyeji uliojengwa kwa mikono limetengeneza mikapa na kivuli ya sehemu ya mapumziko hotelini.

Mahamri mengi yenye umbo la pembe tatu na mstatili yenye rangi ya kahawani, yamewekwa juu ya sahani nyeupe. Huwa yanatumika sana sana kama staftahi.

Duka la kuuza viungo vya chakula, ambapo viungo mbalimbali vya kupikia vimehifadhiwa kwenye vikopo vya plastiki vya uwazi vilivyoandikwa majina.

Sahani ya chakula cha kupendeza kilichoandaliwa kwa namna ya kihindi kina vitu vifuatavyo; bajia kachumbari ya ovacado na kidosi cha kupakia.

Mahamri, mbahazi za nazi, viazi karai , chatini, ukwaju bajia na mkate wa sinia ziko kwenye box

Viungo vyenye rangi tofauti tofauti vinauziwa wadada walioko na tabasamu kubwa. Vina rangi nyekundu, manjano, kahawia

Mahamri sana sana hunywewa na chai asubuhi. Mahamri haya ni ya rangi ya kahawia yaliyo na shepu mbali mbali. Yametengenezwa kwa kutumia unga wa ngano, mafuta, 𝑠ukari na pia chumvi kidogo.

Hili ni duka la kiasili lenye viungo mbali mbali zenye rangi tofauti tofauti. Kuna nafaka, vipande vya sabuni, mawe madogo madogo na viungo vilivyo kaushwa.

Nyama zimekatwakatwa kwa vipande kadhaa, kisha kuwekwa kwenye vijiti alafu zinachomwa. Hizi huitwa mshikaki.

Soko la viungo na bidhaa za asili zinazotumika katika mapishi na tiba za kienyeji. Kuna aina mbali mbali ya viungo zilizowekwa kwenye mifuko na vikapu zikiwemo pilipili, karafuu, maganda ya msituni, kitunguu saumu na tangawizi.

Chakula cha kienyeji cha Kiafrika. Samaki wa kukaanga, amewekwa juu ya majani na kupambwa na vipande vya limau, vitunguu saumu vilivyokatwa, pete, na nyanya ndogo.

Vitafunio vya aina tofauti tofauti zenye rangi tofauti tofauti zikiwemo; viazi karai, mishakiki zimewekwa kwenye miti ili wateja waje wavinunue.

Hili ni soko la samaki, ambapo samaki aina tofauti tofauti wamepangwa vizuri kwa ajili ya 𝑘𝑢𝑢𝑧𝑤𝑎.

Chakula maarufu sana katika eneo la Afrika Mashariki, hasa miongoni mwa jamii za pwani. Kati ya sahani kuna bakuli lenye maharagwe, yaliyowekwa tui la nazi, na mahamri yametundikwa kuzunguka bakuli hilo.

Vyakula vya mtaani, ambavyo vimekaangwa na kupangwa juu ya karatasi ya magazeti yakufunika, jambo la kawaida katika baadhi ya maeneo ya Afrika Mashariki.

Vitafunio tofauti tofauti vinauzwa na watu tofauti tofauti waliyoko kando ya barabara, wazungu wananunua vitafunio hivi vikiwemo; viazi vya kukaangwa, shawarma.

Mtu anapanga vyakula vya aina mbalimbali za kukaanga kwenye sahani. Hivi ni maarufu sana katika jamii ya waswahili hasa wakati wa jioni.

Zala ya kienyeji la bidhaa asili, vyakula na vifaa vya kitamaduni labda sokoni au duka la jadi. Kuna vikapu vya matofali ya udongo vidogo.

Banda katika soko lenye viungo vikubwa visivyotegwa kila kisu na kinachukua nafasi kwenye rafu patapata. Wametawaliwa na koni za unga wa viuongo mbalimbali wenye rangi za manjano, kahawia na nyekundu.

Mwanaume ameshikilia ndizi kwenye mkono wa kushoto, ambayo tayari imeshamenywa na kushikilia maganda kwenye mkono wa kulia. Pembeni ya meza kuna ndizi zingine mbichi.

Chakula hiki kinajulikana kama pilau. Pilau hii imeekelewa juu ya sahani nyeupe. Kando ya pilau hii, kuna limau na kachumbari. Kachumbari hii imetengenezwa kwa kupitia nyanya na vitunguu.

Mwanaume aliyevalia koti jeupe la mahabara na kofia jeupe anamimina maziwa anayopewa kutoka garini, na mwanaume aliyevalia fulana nyekundu wenye mstari mweusi.

Wanawake wawili wanafanya biashara ya kuuza ndizi huku mwengine akiwa nyuma ya mwenzake anashughulikia shughuli za soko aliye mbele anapanga na kuchagua ndizi za kuuza.

Chakula cha mitaani, ambapo kuna aina mbalimbali vya nyama vilivyochomwa kwenye mishikaki, vikiwa vimewekwa kwa mistari kwenye meza ya uuzaji.

Mimea mingi ya asili yenye rangi ya kijani kibichi ikiwa katika eneo la wazi au pembezoni mwa msitu. Kuna miti yenye majani mapana upande wa kushoto.

Mti mkubwa wenye matawi mengi na majani marefu ya kijani, ni wa aina ya mti wa kisawa, kutokana na mizizi yake yaliyotokeza chini.

Samaki aina tofauti tofauti wenye rangi tofauti tofauti akiwemo nguru na kamba wameekwa kwenye bakuli na uteo walikotoka kuoshwa.

Bwawa dogo lenye maji yaliyonyooka, yenye samaki wengi ya rangi ya buluu, meusi, wakienea chini ya uso wa maji. Kwa upande wa juu kuna mimea ya majani, yenye rangi ya kijani.

Mwanaume aliyevalia madikadi na kofia .Kwenye mazingira ya mvua. Anawapa chakula ng'ombe hao saba na wengine pia wako mbali na wenzao.

Mhudumu ameshikilia vyakula mbalimbali kando ya barabara. Vyakula hivi ni supu ya nyama, wali, samaki na pia kuna chumvi hapo kando.

Mandhari ya pwani yenye mchanga mweupe na miti ya mitende yenye magome marefu yenye majani ya kijani. Kando kuna miundo ya mbao iliyoweza kuwa ni sehemu za kujificha au mabanda madogo yanayoweza kutumika kwa shughuli mbalimbali.

Sehemu ya mtaa ambapo nyama inachomwa, juu ya jiko la kuchomea nyama la chuma, lililotengenezwa kwa mikoni, linatumika kwa kibiashara. Chini kuna ndoo ya rangi nyeupe.

Bwawa dogo lenye maji ya kahawia lina samaki wengi wa rangi nyeusi au kijivu wakielea au kuogelea kwa utulivu. Wana ukubwa tofauti.

Mwanaume mwenye tabasamu kubwa anahudumu katika kibanda cha kuuza chakula kando ya barabara. Anauza shawadu

Mhudumu wa mkahawa, akiwa aembeba vyakula mbalimbali, kwenye trei, akiwa kwenye eneo la wazi karibu kabisa na bahari, ikiashiria kuwa ni mkahawa wa ufukweni.

Wali, umeandaliwa kwa kutumia manjano ya chakula, ambayo ndiyo inayotoa rangi ya dhahabu. Kuna viungo kama vile mdalasini, majani ya karafuu na iliki.

Nyama hukatwakatwa kwa vipisi na kuwekwa vijiti halafu kuchomwa ilikutengeneza nyama hizi za shawarma , juu kumewekelewa nyanya, vitunguu na tango.

Eneo la nje lililojaa mimea ya kijani kibichi na mchanga. Likiwa na muundo wa mbao unaoonekana kama sehemu ya kibanda au banda la muda.

Soko la viungo lililojaa rangi na harufu mbali mbali, linavyovutia kwa namna ilivopangwa kwa ustadi. Kuna ndoo nyingi zenye maua na michoro ya kupendeza, zilizojazwa aina mbali mbali ya mimea asili.

Sehemu ya fukwe yenye mchanga mweupe ambapo mimea asili ya pwani inaonekana kama mchicha wa baharini aina ya mimea unaokuwa kwa kutambaa kwenye fukwe.

Vyakula mbalimbali vinachomwa na mama alliyevalia shati jekundu na kujifunga kikoi, huku mwanaume mwingine aliyevalia shati jeusi anashikilia pweza kwa mikono yake.

Wanawake waliovalia mavazi ya kitenge, wanauza samaki waliopangwa kwenye vyombo vya plastiki au chuma m wengine wao wamevaa vilemba vichwani.

Meza ya kuuza samaki na viumbe vya baharini wa aina mbalimbali wakiwemo kamba, pweza na chaza. Wamepangwa vizuri juu ya plastiki ya bluu. Mazingira haya ni soko lenye kuuza viumbe wa baharini.

Mmea wenye majani ya kijani kibichi na maua yenye rangi ya zambarau umemea juu ya mchanga mweupe kwenye asili ya pwani.

Soko la samaki katika mazingira ya pwani. Ambapo wanaume kadhaa wamekusanyika, mwengine akiuza huku wengine wakiangalia na kusubiria huduma.

Katika sehemu ya biashara na kuuza vyakula na viungo, kuna rundo la bidhaa mbalimbali kama vile nyanya, vitunguu saumu, tangawizi na vimepangwa vizuri katika mikebe na vikapu.

Samaki waliokaushwa wamepangwa kwa wingi juu ya meza ya mbao wakiwa tayari kuuzwa na mwanamke. Kibanda kimefunikwa na turubai ya kijani ili kulinda bidhaa dhidi ya jua.

Hali ya kawaida ya uuzaji wa vitafuno vya mitaani ambavyo ni maarufu sana katika maeneo ya Afrika. Mahindi, yanachomwa juu ya jiko la makaa na kupangwa vizuri.

Sahani kubwa imejaa vitafunwa multimedia vya afrika mashariki. Kuna sambusa zilizokaangwa, mahamri ya pembetatu, kaimati na katlesi.